Hii ni vaccine inayopewa kwa mtu ama mtu yeyote yule , hii ni vaccine inayo zuia virusi ya ukambi mumps na rubella . Hio ni chanjo inapeanwa na serikali.

Huyu ni daktari ambaye amefurahishwa na mtoto huyo mchanga. Mtoto anaonekana kuwa amezaliwa hivi tu sasa mtoto analia, hili linaonyesha kuwa mtoto huyo ako na afya sawa.

Hii ni vaccine ya virusi ya ugonjwa ya homa ya manjano. Chanjo yenyewe hupewa kwa watoto walio na weupe wa tisa. Chanjo lenyewe linatolewa na serikali kwa watoto wachanga.

Haya ni dawa ambayo mgojwa amepewa kwenye hospitali la Emmanuel clinic. Dawa enyewe inakuzuia ugonjwa fulani, tembe ya kumeza. Mgonjwa huyu atapata nafuu kwa muda usiokua mrefu.

Huyu ni daktari anayechukua dawa kwenye sidano. Daktari huyu anaonekana kuwa yeye anapeana chajo. Chajo husaidia watoto wandogo ama watu wakubwa kuzuia kupata ugonjwa yanayoenea kwenye inchi.

Huyo ni mhudumiwa na daktari. Daktari anaonyesha kupea mawaidha mgonjwa huyu. Mgonjwa anazingatia anayoambiwa na daktari kwa kutilia maanani maagizo yake. Hii ni kuboresha afya ya wanaume.

Huyu ni daktari na mhudumiwa. Tunaona vifaa vya kutembea vilivyowekwa kwa mtu ana tatizo la kutembea ama tatizo la uti wa mgongo. Daktari anaonyesha mgonjwa huyu ili kuweza kuja hali yake ya kawaida ya kutembea.

Watu hawa wamevalia barakoa. Tunaona daktari anatoa dawa kwenye chupa la dawa. Pia daktari mwenyewe amevalia barakoa. Daktari huyu anabena chanjo, chanjo yenyewe inaweza kuwa ni ya virusi vya corona kwa kuwa watu hawa wamevalia barakoa.

Mimi ni daktari anayetengeneza dawa dawa lenyewe lita dawa mtoto huyu kwa kupitia sindano, mama anayonyesha kumbembeleza mtoto wake ili akubali apimwe chanjo hili, hii husaidia kuimarisha afya ya watoto na kupunguza namba ya wanaopoteza maisha yao kwa kila siku.

Hii ni vyembe ya kuongeza vitamini kwenye mwili. Vitamini yenyewe ni vitamini ya D. Pia hii huongeza kinga ya mwili kuzuia kupata magonjwa mbalimbali yanayoenea kwenye nchi.

Kuna mafuriko kwenye mtaa huu, pia kuna ambulansi inayoenda kwa kadi ili kusaidia mgonjwa. Mafuriko haya yanaleta hasara kubwa kwa biashara pia mafuriko haya yanasambaratisha shughuli za usafirishaji, unapata kuwa magari yamesimama kwa muda ili kupita kwenye maji yale ambayo yamefura kwenye barabara kuu.

Hawa ni madaktari wa meno. Kuna daktari anayeonyeshwa kuhudumia mteja wake ambaye ako na tatizo la meno. Wengine wanaonyeshwa kuasha vifaa zinazo tumiwa katika upasuaji wa meno.

Haya ni madawa, dawa yenyewe ni ya kumeza, dawa hizi hupewa na daktari Ili kutibu ugonjwa fulani hile. Kuna pia kipimo Cha kupima inaweza kuwa vile kupima makojoo au kupima damu ya mgonjwa katika hospitali.

Huyu ni daktari wa meno na muhudumiwa wake, mhudumiwa wake anaonyesha kutoa meno yake kwa nje ili kupea daktari nafasi ya kuangalia shida ambayo meno yake iko nayo.

Huyu ni daktari anayetoa dawa kwenye chupa, dawa yenyewe ni ya vaccini ya ukambi, mumps na rubella, dawa yenyewe unapatianwa kama chanjo, serikali imetoa hatua ya kupeana chanjo ili kuboresh afya kwa wananchi wote.

Hawa ni maafisa wa afya wanaonyunyizia dawa kwa mtu aliyekufa, hii inatokana na ugonjwa kama ile ya ebola ama virusi ya corona. Hii husaidia katika kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu kutokana na mtu aliyekufa kutokana na ugonjwa huo.

Hawa ni madaktari wanao shughulikia mgonjwa , daktari hawa wanaonyesha umaarufu wao katika kushughulikia meno ya mgonjwa huyu inaonekana kuwa mgonjwa alikuwa na tatizo la meno.

Haya ni tembe ya kumeza. Tumeonyeshwa upande wote wa tembe hizi ya kumezwa. Hii husaidia katika kupunguza maafa mbalimbali. Hii hutokana na ugonjwa ambayo tembe huu hutibu.

Huyu ni mama mkubwa anayepewa chanjo na daktari. Mama huyu anaonekana kuwa na maumivu. Chanjo yenyewe inawezakuwa ni kali ama mama huyu analia juu ya maumivu anayopata kwa ugonjwa anayougua.

Hapa ni kwenye kambi ambapo madaktari wametia kambi ili kusaidia wananchi wa maumivu yoyote ile. Daktari huyu anaonekana akimsaidia mgonjwa kuona tatizo alilonalo kwenye sikio lake. Mgonjwa anaonyesha kuwa anafurahia kwa serikali kuwafikia katika kujua umuhimu wa afya.

Haya ni dawa ya tembe. Tembe huu umezwa ili kuongeza protini kwenye mwili. Protini hutengeneza mwili kuwa sawa na kukinga mwili kutokana na magonjwa mbalimbali yaliyo kwenye nchi.

Hii ni daktari na mhudumiwa. Mhudumiwa anaona anaonekana kupatiwa chanjo. Daktari na mhudumiwa huyu wamevaa barakoa. Huyu anaweza kuwa anapewa chanjo la kuzuia virusi ya korona.

Hapa ni kwenye wodi ya watoto kwa hospitali. Tunapata kuwa kuna mtoto ambaye amelazwa huko. Afisa huyu wa afya anamuangalia mtoto huyu akiwa na sura ya kufurahia. Mtoto anaweza kuwa anapata nafuu, pia mama yake anamuangalia akitabasamu.

Hapa ni kwenye kituo cha afya. Tunaona muuguzi ambaye anampa tiba mgonjwa wake, mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Haya ni mashini ya hospitali hili. Serikali imechukua hatua ya kuweka mali ya mashini katika hospitali mbalimbali.

Huyu ni daktari mtaalamu wa macho anatumia mashine kupima macho ya mgonjwa huyu mashine hiyo inasaidia kutatua ni aina gani ya macho kutokana na.

Hapa ni kwenye boma . Kwenye boma hili kuna maji safi kutoka kwenye paipu. Mama huyu anaona kufurahishwa maji anayochota. Hii inamaanisha kuwa maji yenyewe ni safi kwa kunywa. Hii inaimarisha afya na kuzuia magonjwa kama vile kipindupindu kuenea.

Mama huyu amevalia barakoa, tunaoana daktari anampea chanjo kwenye mkono lake. Pia kuna kifaa cha kubebea vaksini hii. Hii ni hatua ya serikali kufikia wananchi ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Mgonjwa huyu amevalia barakoa ili kusaidia kuzuia kuenea kwa virusi ya ugonjwa yoyote ile.

Haya ni madawa yanayotokana na mti. Mti mbali mbali kwenye msitu hutolewa mizizi kama madawa na hutengenezwa kama madawa. Mti huu huchemshwa ili kutoa dawa. Hapa ni kwenye mganga anayetengeneza dawa hii.

Hi ni dawa ya chanjo ya ukambi mumps na rubella. Chanjo yenyewe hutumiwa katika kuzuia kuenea kwa virusi ya ukambi, mumps na rubela .Ni chanjo ambayo hupewa na serikali kwa wananchi wake.

Haya ni magari ya usafirishaji tunaona boda boda na tuktuk wakijaribu kufuka kwenye maji nyingi, boda boda ikona abiria watu hawa hawajali masilai ya afya yao.

Hapa ni kwenye mahabara, mahabara husaidia madaktari kujua zaidi kuhusu wagonjwa wao. mtaalamu huyu wa maabara anaonekana kufanya utafiti ya dawa ama ya damu ya mgonjwa ili kujua inayofanya mgonjwa augue.

Huyu ni mgonjwa na daktari. Mgonjwa huyu anasaidiwa na daktari kuona tatizo aliyonayo kwenye meno lake. Daktari amevalia glovu ili kuzuia kusambazwa kwa magonjwa yoyote ile mgonjwa anaweza hisa kuwa nayo.

Huyu ni mama anayeonekana kulia kwa maumivu. Anataka kujifungua. Hospitali zinaeza kuwa mbali ama ikuwe kufika kwa hospitali ni ngumu. Tuma kutoka nyumbani zinaezakuwa adhimu.

Hii ni gari inayochukua takataka kama vile kwenye choo, husaidia kupunguza ulemaji wa hali kila mara kwa choo. Huhifadhi mazingira na kuboresha afya kwenye vituo kama vile shule, hospitali na gareza.

Huyu ni daktari wa meno. Daktari huyu wa meno akona mgonjwa wake. Anaonekana kutumia mashine za kisasa kumsaidia mgonjwa huyu kupona kwa shida alionayo. Hii husaidia katika kupunguza maafa inayotokana na shida za meno.

Hapa ni kwenye maabara ya hospitali. Hapa ni mahali ambapo uchunguzi wa magonjwa mbalimbali hufanywa. Tunaona kwamba maafisa huyu wa maabara ako na sampuli ya damu mbalimbali ili kufanyia utafiti ili kujua ni ugojwa gani mgonjwa anafaa kutibiwa.

Huyu ni mgonjwa anayechukua tembe. Tembe zenyewe zimepimwa na daktari ili kusaidia mgonjwa huyu kupata nafuu. Tembe hupewa na serikali ama hununuliwa kwenye vituo za afya.

Hawa ni daktari mama na mtoto wake mtoto anaonyeshwa kupewa chanjo , daktari huyu anafanya umarufu wake wa kupea chanjo mtoto huyu, serekali anachukua hatua ya kufikia mtoto yule mchanga kubunguza maafa ya watoto wachanga.

Hapa ni kwenye ajali ya magari. Ajali yenyewe imefanya moto likatokea. Watu hawa wanafaa kuondokea moto ili kujali afya yao. Huduma ya ambulansi inahitajika. Serikali imetoa huduma zake za ambulansi kwenye kaunti zote za Kenya.

Hawa ni watu wawili ambao wamevalia parakoa mama na daktari, mama huyu anaonekana kupewa chanjo, wote wamevalia parakoa ili kuzuia kuenea katika ugonjwa ama virusi ya corona, hii pia inaweza kuwa ni chanjo yeyote ile.

Hii ni vaccine ya dawa ya homa ya manjano, dawa yenyewe hupewa na serikali. Hupewa kwenye watoto wachanga kama chanjo, homa ya manjano huwa tatizo kubwa kwenye watoto wachanga.

Huku jikeni walisi walipata maji kutoka kisima. Maji hayajumu katika eneo hili. Tunapata kuwa mama huyu amepaka maji kutoka chochata maji. Mwanamke huyu alikuja kubana laini ile kupata maji. Maji yenyewe yanaweza kuwa si safi kwa kunywa. Yeye husafaratisha afya yake mwanamke huyu yenyewe hili.

Haya ni dawa yanayo tokana na chuma ya Calcium , dawa yenyewe husaidia katika kupunguza uchungu mwilini pia kuongeza protein kwenye mwili. Hiyo usaidia katika kutengeneza meno yakue ngumu na kuongeza damu mwilini.

Hapa ni kwa mganga. Mganga huyu anaonekana kuwa anatengeneza dawa ya kienyeji. Dawa hii inatengenezwa kutoka kwa mti. Mti yenyewe inachemshwa kutoa maji ama inachemshwa kutoa vitu kama unga unga. Hii ni dawa ya kienyeji inasaidia kuponya vikunywa mbalimbali.

Hawa ni wazimamoto wanaojaribu kuzima moto. Moto huu umeteketea mahali kubwa kwenye uwanja wa ngano. Hii huleta hasara kubwa kwenye mimea ya ngano ama mahindi au vile viwanja vya ng'ombe inayotumia kama malisho.

Hapa ni kwenye kambi la hospitali. Mama huyu ameshikila mtoto wake ili kupata chanjo kutoka kwa daktari. Daktari amevaa barakoa pia wenzake wamevaa barakoa, pia wanaodungwa kwenye hospitali wamevalia barakoa ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa yoyote ile.

Hapa ni kwenye hospitali. Tunapata kuna daktari na mhudumiwa. Mhudumiwa anaonyeshwa jinsi ya kutumia kifaa hiki anachopewa na daktari. Daktari anampea mawaidha ili kumrudisha katika maisha yake ya kawaida.

Huyu ni mzungu na moja mwaafrika. Mzungu huyu alifanya namna ya kuweka choo hizi hapa. Tunaona kuna vyoo ambazo zimewekwa hapa. Ni zaidie katika kuboresha afya ya wananchi wa eneo hili.

Hawa ni madktari kwenye kambi. Daktari huyu anaonyesha kumsaidia mama huyu aliye na tatizo la sikio. Anatumia mashini kupima shida ambayo mgonjwa huyu anaeza kuwa anatatiziwa nayo.

Hawa ni madakatari wawili wa meno. Madktari hawa wanasaidia mgonjwa aliye na tatizo la meno tunaona kuwa daktari hawa wanatumia mashine ya kisasa ili kuchunguza ugonjwa hayo ambayo mgonjwa huyu anapitia. Hii ni teknolojia ya kisasa ikitumika hospitalini.

Huyu ni daktari na mteja wake. Daktari anaonyesha kuwa kufanya utafiti mugonjwa. Mgonjwa anaonyeshwa kuwa kwa kistaarabu. Hana shida kubwa lolote lile la kidharula.

Hii ni mjengo ulioboromoka, mjengo ambayo imeboromoka ni kutokana na mtu aliyepewa kandarasi, mtu ambaye amepewa kandarasi asiyefuata kanuni ya ujenzi katika hali hii, hii uleta maafa mingi kwenye nchi.

Hapa ni kwenye mganga mganga huyu anatengeneza dawa za vienyeji kutumia miti ama kutumia mizizi na matawi ya miti tofauti tofauti kutengeneza dawa hizi. Mganga hufuata mila na desturi ya jamii yake wakati wa kupeana dawa yake.

Hapa ni kwenye mganga. Mganga huyu hutengeneza dawa ya kienyeji. Mganga huyu hufanya wateja wake kwa kuwapa dawa yake na kuwafanyia uganga kulingana na mila na desturi ya jamii yake.

Watu wameungana kushuhudia ajali kati ya basi kubwa na lori ya petroli. Watu hawa wanaonyesha kutoa usaidizi kwa watu walio. Hapa wanahitaji maji ili kuwapa usaidizi wa haraka walioumia kwenye ajali hii.

Hawa ni madaktari wawili na mgonjwa mmoja. Madaktari hawa ni wataalamu wa meno. Mgonjwa anapanua mdomo wake ili kuwezesha madaktari hawa kuona mahali palipo na tatizo kwenye meno ya mgonjwa huyo.

Huyu ni afisa wa afya, anashughulikia mtu huyo ambaye anaonyeshwa kulazwa kwenye kitanda la hosiptali. Tunaona kuwa hosiptali hii ni eneno lina mashine mbalimbali, daktari huyu anaweza kuwa ni daktari wa meno ama ni daktari wa sehemu lolote lile.

Hapa ni kambi ambayo maafiea wa afya hupeana elimu kuhusu kuzuia ukimwi. Pia hupea mawaidha watu walio na ukimwi. Hapa pia, maafisa wa afya hupeana vifaa vya kuzuia kushikwa na ukimwi kama vile kondomu.

Haya ni dawa ya kienyeji. Hizi ni za kuongeza nguvu za kiume. Mtu anapopungukiwa nguvu za kiume hutumia dawa hii kurudisha hali yake ya kawaida hivyo husaidia kuendeleza katika familia yake.

Hapa ni kwenye maporomoko ya nyumba. Nyumba yenyewe ilikuwa ya ghorofa. Hii huonyesha kuwa ni athari kwenye usalama ya binadamu. Hii unatokana na mtu aliyepewa kandarasi, kulalia kazi yake kwa kujenga nyumba inayoporomoka kwa haraka bila kufuatia kanuni ya ujenzi wa nyumba za ghorofa.

Hapa ni kwenye mganga. Mganga hutumia vifaa ambayo tumeonyeshwa katika shughuli zake za kutibu wagonjwa. Yeye hutumia vitu za zamani kutibu wagonjwa wake. Yeye hutumia miti ama mizizi ya mti kutengeneza dawa zake.

Hawa ni madaktari wa wawili na mgonjwa mmoja, mgonjwa anaonekana kuwa na tatizo la meno madaktari wanafanyia operesheni kwa meno ya mgonjwa huyu wanatumia mashine ya kisasa ili kufanyia utafiti shida ambayo mgonjwa huyu anapitia.

Hawa ni madaktari waliokuwa kwenye kambi, madaktari hawa wanaonyesha kupeana chanjo, daktari huyu anapea chanjo mtoto mchanga, hii husaidia katika kupunguza maafa ya watoto kutokana na kukosa chanjo ya magonjwa tofauti tofauti.

Huyu ni daktari na mgonjwa. Daktari anaonyesha kupea mgonjwa tiba wake. Mgonjwa anaonyeshwa kupeana kidole chake ili kupata chanjo kutoka kwa huduma za serikali kupita daktari huyu.

Hili ni tangazo la dawa ya Siha. Dawa ya siha ni dawa ya kupea suluhisho mtu yeyote anaye umwa na kichwa. Dawa yenyewe imetengenezwa kutoka miti ya shamba. Dawa yenyewe huzuia mpaka kuhisi kizunguzungu.

Hawa ni madaktari ambao wamevalia barakoa, daktari hawa wako nje ya hospitali ili kupeana mawaidha na elimu kuhusu afya, huko kuna shughuli zake.

Hapa ni kwenye kambi la hosipitali. Tunaona Daktari ambaye amevalia mashine ya kuchunguza ama kutafutia wagojwa wake. kuna wateja wengi katika hospitali hili . Hii ni hatua ya serikali kuwafikia wananchi katika sehemu lolote lile waliko mama nasikia mawaidha kutoka daktari wake.

Hawa ni wawama wanaotafuta maji, wanaonyesha kubeba vibuyu kwenye vichwa yao , eneo hili ni ukame , chini ya eneo hili ni mchanga tupu, huo ni hasara kubwa kwa wakulima katika eneo hili.

Haya ni dawa ya kienyeji. Dawa yenyewe imetengenezwa kutokana na mti. Dawa yenyewe iko na hadi sabuni ya kuoga. Mgonjwa ama mtu yeyote aliyetaka kutumia dawa hizi hutumia sabuni ya kuoga.

Hii ni dawa ya kumaliza maumivu kwenye mwili ili kusaidia katika kupunguza maumivu kabla ya kwenda kutibiwa, hii kusaidia katika mgonjwa kupata nafuu ya kwenda hospitali ili kufanya utafiti ugonjwa anayougua.

Hapa ni kwenye mganga, mganga huyu anatengeneza dawa yake kutumia miti ya shamba kama vile matawi na mizizi ya mti, wateja hukuja hapa na kulipa.

Mimi ni afisa anayenyunyizia dawa kwenye vyumba ili kusaidia kupunguza katika kupunguza bacteria ama virusi ya ugonjwa inayoenea kutoenea zaidi ili kusaidia katika kupunguza maafa ya ugonjwa hatari nchini.

Huyu ni mtu anayefanya usafi katika kituo cha afya. Tunaona pia kuna virai vya kunawa mkono ili kuzuia bakteria au ugonjwa yeyote ili kuboresha usafi wa vituo vya afya nchini.

Namuona mtoto mchanga anafanyiwa mazoezi .Unapata kuwa mamake ama babake anamfanyia mazoezi Ili kupunguza uchovu wake mwilini na kutengeneza mtoto kuimarika kiafya.

Huyu ni afisa wa afya mtaalamu wa wa macho .Anatumia mashine kupima macho ya mgojwa yake , mgojwa huyo anatatizo la macho kusaidia katika iwapo atapewa kitu ya kujisaidia nayoo kwa kuona.

Huyu ni mtu anayefanyiwa mazoezi na mtaalamu wa afya. Hii husaidia katika kurejesha mkono yake kwa hali ya kawaida. Hii inaweza kuwa kutokana na kupata ajali ama alikuwa na tatizo ya mkono kama vile kuumia kwa mifupa ama kuumwa na mifupa.

Hawa ni watu ambao wamevalia barakoa. Maafisa wa afya wanaonekana kupeana chanjo. Chanjo yenyewe inaezakuwa ya kuzuia virusi ya Corona kwa kuwa hawa watu wamevalia barakoa kumaanisha kuwa chanjo inaeza kuwa ni ya virusi ya corona.

Hawa ni waafisa wa afya waafisa hawa wanaonyesha jinsi ya kunawa mkono kutumia sabuni ili kuzuia bakteria. Kando yao kuna chifu ambaye anawezasha kuwa kuna usalama kwenye zoezi hili.

Huyu ni daktari na mhudumiwa wake, daktari huyu ni mtaalamu wa meno. Mtaalamu huyu wa meno anaonyesha mhudumiwa wake jinsi ya kusugua meno, hii husaidia katika kuimarisha afya ya meno.

Hii ni dawa inayosaidia katika utengenezaji wa cell nyekundu kwenye mwili. Pia husaidia katika mwili kupata chuma cha iron. Hii husaidia katika kupunguza kupoteza damu mtu anapopata ajali.

Huyu ni daktari anayesaidia mgonjwa wake kupata nafuu, tunaona kuwa mgonjwa huyu aliumia mkono, hii inatokana na ajali ama shida lolote ile ya mkono. Hii ni juhudi ya serikali kuwafikia wagonjwa kwenye sehemu mbalimbali kuhudumiwa hosiptali.

Huyu ni daktari na mtoto ambaye ameshikwa na mamake, daktari anampea chanjo mtoto huyu ambayo imetengenezwa na serikali ili kupatiana chanjo kwa watoto wajanga.

Hili ni chanjo la virusi la homa la manjano. Dawa lenyeww Lina ushari kuwa kuwekwa mbali kufikiwa na watoto, kutumia watoto dawa hii.

Hiki ni kifaa kinachotumiwa kupima joto mwilini. Hutumiwa na daktari haswa, hali ya joto katika mgonjwa wake. Hii husaidia daktari kupata uhakika katika ugonjwa ambao anaugua.

Huyu ni daktari na mgonjwa wake, daktari anatumia mashini ili kupima macho ya mgonjwa. Mwenyewe anaonyesha kua hakuna tatizo ya macho, mashine hii husaidia daktari kupata uhakika katika ugonjwa ambayo mgonjwa mwenyewe hupitia.

Hawa ni wataalamu wanaotengeneza tangi za maji. Wataalamu hawa wameweka tangi hii ili kuhifadhi maji safi, hii itasaidia wananchi katika kupunguza maradhi yanayotokana na maji ya mtoni, watakuwa wanakunywa maji ambayo yamehifadhiwa na usafi wao umeimarishwa.

Hii ni dawa ya ukambi, mumps na rubela, hii ni vaccine ambayo hupeanwa kama chanjo, inatumiwa sindano hilo kuweka dawa kwenye mwili wa mgonjwa yeyote yule,

Kuna ukosefu wa maji safi katika eneo hili. Tunapata wamama hawa wanabeba maji kwenye migongo yao, mama wa mwisho amewekelea mtoto tumbo lake, maji haya si mzuri kwenye afya yao. Imewezwa kutororosha afya ya wananchi wa eneo hili.

Hii ni ubovu unaotokana na kunawa mkono na sabuni, hii huzuia bakteria ama biotiki kuingia kwenye mwili, hii umanisha usafi wa vitu vinavyokulwa, mtu anaweza ingiza mdomo wake vidole hivi ni safi.

Hii ni mizizi ya miti inayotumika kuwa dawa. Muuzaji huyu anatengeneza dawa yake kutokana na mizizi. Tunaona kuwa amepanga mizizi ya miti mbali mbali na ingine ambayo yamesagwa. Hii husaidia katika kuboresha afya kwa kutumia dawa ya kienyeji.

Hapa ni kwenye huduma za afya. Tunapata kuwa wanaohudumiwa wamevaa barakoa. Pia wanaopeana huduma wamevalia barakoa. Hii ni kuzuia kuenea katika virusi ya corona. Pia tunapata kuna sabuni ya kunawa mkono yenye watu wanaposalamiana wasikwenda virusi yeyote ile.

Hawa ni watu wanao shukisha gasi kwenye gari hili .Watu hawa wamevalia barakwa ili kuzuia kuvuta hewa ya gasi hii . Hii inasaidia katika kupungusa maafa yanayo tokana kuvuta hewa gasi iliyo mbaya.

Hawa ni wamama wawili wanao tumia vijiti kupima urefu wa maji. Kuna mafuriko kwenye eneo hili. Hawa watu wanahofu la kupata ugonjwa kama vile kipindupindu na malaria kutokana na maji ambayo yameletwa na mafuriko.

Hii ni mafuta ya kutokana na nguruwe, nguruwe huwa na mafuta mingi, kwenye mwili yake ambayo inamanufaa mingi kwa afya ya mwanadamu, hutumika kama dawa kwenye mwili wa mtu.

Haya ni tembe za kumeza. Tembe hizi ni dawa mbali mbali zinazo zuia magonjwa ambayo imetengeneza kuzuia .Hii pia inafanya wananchi kupunguza hadhi ya mahaba katika nchi.

Hii ni dawa ya chanjo ya ukambi, mumps na rubela. Hii ni dawa ya virusi ya mumps ukambi na rubela, hii hupita kwenye sindano ili kupewa kwenye kwenye mwili, kuingia kwenye mwili wa mgonjwa.

Haya ni dawa ambazo yametengenezwa kutokana na chuma ya iron. Dawa yenyewe husaidia katika kupunguza tumbo kufura na pia kupea mwili nguvu. Hiyo dawa ni dawa ya kumeza.

Huyu ni afisaa wa afya anayetembea nyumba kwa nyumba ili kuwafikia wateja mbalimbali, hii ni shughuli ya serikali kuwafikia watu kwa makwao ili kusaidia kuboresha afya ya watoto kwa kupeana chanjo.

Huyu ni daktari wa meno na mgonjwa anayetatizo ya meno. Tunaona dakatri huyu anamfanyia upasuaji wa meno mgonjwa huyu. Daktari anatumia teknolojia ya kisasa katika kumhudumia mgonjwa wake.

Haya ni dawa ya kutibu magonjwa. Dawa yenyewe inaonyesha kua iko na tembe na dawa ya kudungiwa. Dawa yenyewe inatumika katika hosipitali ya Kenya inayotolewa na serikali kuu la Kenya kupitia msaada

Mganga anafanya kazi yake ya uganga, tunaona amainua kitu kama mshipi na ameekelea chini juu yake, mganga husadia kushika wezi , kupona au kupata msaada yeyote inayotoka kwa mganga kwa malipo.

Hii ni dawa ya chanjo ya ugonjwa ya ukambi, rubella na mumps . Chanjo lenyewe hupatianwa kupita kwa sindano, mgonjwa anadungwa kwenye mkono yake ili kupata dawa hizi.

Hapa ni watu waliovaa barakoa, iwapo hawa watu kuna madaktari wanaopeana chanjo. Hii ni chanjo ya kuzuia virusi Corona. Pia tunaona kwenye ukuta kuna chati inayoonyesha kwazo inayofaa kuchukuliwa ili kuzuia kuenea kwa virusi ya Corona.

Hii ni gari ya kiafya inayotatua shughuli za kiafya ya kidharura kama vile ya ajali ya mtu barabara ama ya mwanguko wa ardhi. Huu husaidia kushughulikia kupunguza namba ya watu wanaopoteza maisha kutoka na ajali yeyote ile.

Hii ni vaksini ya ukadi ,mumps na rubella, vaksini yenyewe husuia virusi ya ukadi na rubella kuenea pia hii ni chanjo inayopeanwa na wizara ya afya.

Haya ni dawa mbalimbali. Dawa yenyewe ni ya tele na ingine ni ya kutengeneza na maji. Dawa hii husaidia katika kutengeneza tele nyekundu kwenye mwili. Pia ingine ni ya kutibu antibayotiki kwa mwili.

Hawa ni maafisa wa mazingira , wanafanya usafi kwenye mazingira haya. Huu inaonekana kua imetengwa ili kuwekwa karatasi na uchafu lolote lile mtindo huu unapatwa usafi inadumizwa sana.

Huyu ni mkulima anaye nyunyizia dawa kwenye mahindi yake, dawa yenyewe inaweza kuwa bolea ama ni dawa ya kuzuia wadudu kuharibu mahindi haya, hii husaidia kupanua mavuno ya mahindi.

Eneo hili ni chaka. Hawajapata mvua kwa muda mrefu. Kutakuwa ndio iliyohapa imekauka. Pia hakuna nyasi ya kulisha. Hii ni inaleta njaa hapa katika kilimo ya wao. Pia wananchi wanakosa maji safi.

Hapa ni kwenye shule. Shule hii kuna mtaalamu wa afya ambaye anapea wanafunzi hawa vijikaratasi ya kusoma. Anapa mawaidha kuhusu umuhimu wa afya na usafi katika darasa lao na shule mzima.

Hii ni vaksini ya ugonjwa wa ukambi, mampi na rubela, dawa yenyewe hupeanwa kupita kwa sindano hadi kwenye mgonjwa hii ni dawwa huzuia ugonjwa wa ukambi, mampi na rubela.

Hii ni dawa ya virusi ya ukambi, mumps na Rubella. Dawa yenyewe inapatiwana ikiwa ni chanjo. Hii husaidia kupunguza madhara ya Measles Mumps na Rubella. Hii ni sheria kutoka kwa serikali, kupata chanjo ili

Hapa ni kwenye mtaa. Mtaa huu umelowa maji mingi. Maji haya yanatokana na mvua mwingi kwenye mji, yameleta mafuriko. Inaonyesha kuwa serikali kwenye mtaa huu umekosa kutegeneza mifereji ya maji.

Hawa ni daktari wawili wa meno na mhudumiwa mmoja, mhudumiwa anaonyeshwa kuwa ana tatizo la meno. Daktari hawa wanamsaidia ili kupata suluhisho kwa meno lake.

Hapa ni kwenye hospitali. Kuna daktari na mhudumiwa. Daktari hao wanaonyesha kusoma maandishi yaliyokuwa kwenye mashini ya kupima mkuunya. Mhudumiwa mwenyewe anaonekana kufurahishwa na matokeo ya kipimo hizi.

Hapa ni kwenye nyumba ya upasuaji. Daktari hawa huonyeshwa kufanya upasuaji mtoto huyo mchanga. Watoto wachanga huwa na shida katika wakati wa kuzaliwa.

Hawa ni watoto wanaonawa mkono hii ni hatua ya serekali na wizara ya afya kunawa mikono mtoto amnapotoka choo ama mtu yeyote anapotoka kujisaidia kwenye choo. Pia wakati wowote ule ni sharti kuwa kunawa mkono ili kuzuia kuenea kwa virusi ama bakteria ya ugonjwa kama vile kipindupindu.

Hawa ni wafisa wa afya kwenye shule afisa moja anaonyesha suruali afisa huyu anafunza watoto wachanga jinsi ya kuvaa na jinsi ya kulinda afya na usafi wa suruali.

Huyu ni daktari anayefunika mgonjwa wake. Mgonjwa anaeza kuwa amekufa ama bado yuko uhai. Amefunikwa kwa namna tusiyoelewa kama bado yuko hai ama amefariki. Huyu ni daktari ambaye amefanya wajibu wake katika kutibu mgonjwa huyu.

Huyu ni mtu anayefuka mto uliyefurika hii ni kutokana na mvua kubwa imenyesha . Mtu huyo anaofia kupoteza maisha yake kwa kuloa kwenye maji. Maji yenyewe pia inaweza mwambukiza ugonjwa wa kipindupindu na malaria pia kuna bilhazia

Hapa ni kwenye wadi kuu katika hospitali, daktari hao wanaonyesha umaarufu wao kwa kusaidia mgonjwa huyu kupata nafuu, daktari hawa wanatumia mashine ili kusaidia mgonjwa arudi hali yake ya maisha ya kawaida.

Huyu ni mtoto mchanga tunaona daktari na mama wake. Mtoto mwenyewe anaonyeshwa kupewa chanjo ama tiba, ni hatua ya serekali kufikia watoto wachanga ili kupata chanjo za magonjwa mbali mbali.

Hawa ni maofisa ya afya wanopima kambi katika kiwanja moja hili kupeana matibabu Kwa wananchi serkali kuwa kuabukia wananchi katika sehemu mbalimbali walipo hata wazihudhuria mawasiane kufika kwenye hospitali kubwa kubwa.

Hapa ni kwenye hospitali tunaona mgonjwa na waofisaa wa afya, mgonjwa anasaidiwa kupona mgonjwa enyewe anaeza kuwa alipata ajali barabarani, ama akona shida yoyote ile kwenye mwili ambayo hawezi kusimama.

Hawa ni daktari na mama, mtoto na mtoto anayehudumiwa na daktari, mtoto anaonyeshwa kupewa inaweza kuwa ni chanjo ama ni dawa yeyote yenye afya ya watoto inazingatiwa sana na serikali la Kenya.

Hapa ni kambi amabalo afisa wa afya wamekita kambi, hao watu wanapewa chanjo watu wenyewe wanaonyeshwa wamevaa barakoa, serikali inachukua hatua ya kufikia wananchi popote walipo.

Hii ni dawa ya polio, dawa hii inadungiwa kwa watoto walio na umri wa miaka miwili na kuenda chini , dawa yenyewe huzuia magonjwa ya polio, dawa yenyewe hupewa na serikali.

Huyu ni daktari anayetoa dawa katika chupa kueka kwenye sindano. Daktari ako na mgonjwa anayepaswa kupewa dawa hizi kupita chanjo. Chanjo yenyewe inaeza kua ya bacteria ama antibiotic .

Hawa ni madaktari wawili na mhudumiwa mmoja. Daktari hawa wanaeza kuona ndani ya meno katika mgonjwa huyu. Mgonjwa anaeza kua na shida ama tatizo kwenye meno yake.

Hapa watu wanapanga laini ya kuchota maji. Maji yamekuwa hadimu katika sehemu hili. Watu wenyewe wanaona kugadhambishwa na ukame iliopo kwenye uwanja huu. Uwanja yenyewe una mchanga mingi, kuonyesha kwamba mvua umepotea kwa muda mrefu.

Hawa ni daktari. Daktari hawa wanaonyesha kuwa wako kwenye kambi kwa ugonjwa fulani. Mama huyu anaonyeshwa kupimwa na daktari. Hii inaweza kuwa ni mijezo ya serikali kufikia mwananchi yeyote yule.

Haya ni dawa ya kutibu magonjwa kama ile inayoletwa na antibayotiki ama bakteria, dawa yenyewe ni nne katika ndani. Imefungwa kwenye karatasi ngumu ili maji isiingie.

Hawa ni watoto wa shule , watoto hao wanaonekana kupewa mawaitha na mtaalamu wa afya, serikali hutumia elimu kuonya na kuonyesha watoto umuhimu wa afya njema, watoto wenyewe wanonekana kupewa kijikaratasi ya kusoma.

Huyu ni afisa wa afya anayeonyesha maji yaliyopewa na serikali, maji yenye ni safi na yanatumika katika kupika, kunywa ama kuosha nguo.

Mtu ambaye amevalia aproni anatembea huku akiwa amewasha moshi, moshi yenye inaonekana kutoka kwenye kitu kama bunduki huyu anaweza kua anafukuza nyuki ama nzi zozote zile.

Hii ni sindano na dawa ya chanjo aina ya vaccine , dawa yenyewe inaweza kuwa ya kutibu magonjwa kama vile kipindupindu, utindi, na magonjwa yale, serikali hutumia chanjo ili kuzuia ugonjwa kuenea.

Hii ni hospitali iliyopigwa kambi na serkali hospitali lenyewe inatoa matibabu kwa wanaichi, daktari anaonekana kumpea mawaidha mama mtoto anampea mawaidha kuhusu mtoto.

Huyu ni mgonjwa anayeonyesha dawa anazozitumia, mgonjwa mwenyewe anaonekana kudhoofika kiafya. Ameshikilia dawa hizi ambazo amezitumia kwa muda, alipewa kwenye hosiptali ili kustaawisha afya yake.

Huyu ni mganga wa dawa za vienyeji, dawa yake huiteangeneza hapa hapa bila kueka kemikali yeyote, yeye hutumia miti ya shamba ama yeyote ile ili kutengeneza dawa hizi.

Huyu ni daktari anayepea tiba mtoto. Mtoto mwenyewe anaonekana kuwa amezaliwa tu hivo punde. Janga la watoto wadogo kuaga imekuwa janga kubwa, mahospitali wanashughulikia watoto wanaozaliwa hivo punde tu.

Hapa ni kwenye mganga. Kibuyu hii hutumiwa na mganga wakati akona mtejaa wa kumtibu. Mganga hufanya uganga yake kulingana na mila na destri ya jamii yake.

Hii ni dawa inayotumika kutibu antibayotiki, dawa yenyewe ni tembe zinazomezwa na mgonjwa, hii inatibu magonjwa ya zinaa kama vile gonorrhoea .

Huu ni barabara imeporoka kutokana na mmonyoko wa udongo. Mmomonyoko huu wa udongo hutokana na mvua kubwa ambayo unaendelea nchini hawa watu wanahatatisha maisha yao kwa kusimama ambapo inaendelea kuporomoka.

Hawa ni watoto walovimba kwenye miguu na mwili wote, inatokana na ukosefu wa lishe bora na ukosefu wa chakula kamili, watoto hawa wanapaswa kutibiwa na serikali na kuwapa chanjo.

Hii ni dawa ya aina ya antibayotiki ambayo inatumiwa, kutibu magonjwa ya zinaa kama gonorrhea, jakalada na mengineo.

Hii ni mkono ya daktari anayetoa dawa kutoka kwenye chupa, dawa hii ni ya kutibu ugonjwa kama vile ya virusi ya ukambi, mumps na rubela.

Katika mazingira haya, mtu aliye kwenye picha hii anajaribu kuhama, bidhaa za kulalia anazotumia si nzuri kwa afya. Godoro analotumia inaweza kumuambukiza na magonjwa kama, yale kama homa, maji hii inaweza sambaza malaria.

Hapa ni katika hospitali tunamuona daktari hapa na mtoto wake mtoto wake anapewa tiba na daktari. Mama yake pia anaonekana kuwa alikuwa mgonjwa ako na sinano ya maji katika mkono wake. Hii ni serekali inayompea tiba mama na mwanwe.

Hawa ni mkaafisa kuu wa sekta ya afya. Wakijadiliana kuhusu dawa zilizo kwenye banda yao, wanaweza kua waziri wa afya na wakuu wa daktari.

anataka kumeza. Ugonjwa huu anataka kumeza dawa hii. Hii husaidia katika kuongeza kinga ya mwili. Kutopata magonjwa ingine kama hii. Pia husaidia katika kupunguza madhara yanayotokana na magonjwa haya.

Dawa inayoonyeshwa ni ya kutibu ukambi, mumps na rubella, dawa hizi inadungiwa kwa mgonjwa kama vaccine ,dawa ili inazuia virusi ya mumps, ukambi na rubella.

Daktari kwenye hospitali hili wanajaribu kutibu mama aliye na shida la maskio. Daktari wanaonyesha umairi wao kwa kutoa shida kwenye sikio la mama huyu.

Hawa ni watu wawili daktari na mhudumiwa, mhudumiwa anaonyesha kuwa anapewa ushauri na daktari wake. Kuna dawa kwenye meza linalo onyesha kuwa mgonjwa anapata tiba kutoka hospitali hili. Daktari anaonekana kumshauri mgonjwa huyu kuhusu utumizi wa dawa aliyopewa.

Haya ni soda ,soda husaidia waschana wa miaka kumi na miwili na kuenda juu kuzuia damu inayotoka kila mwezi ,hii inatokana na kuwa wa hatua kubwa hii inamaanisha kuwa waschana hawa wanatosha kuzaa.

Hii ni dawa ya kuzuia kizunguzungu. Dawa ya kutumika katika kutibu kizingu kutibu kizingu. Dawa ya kutoka kwenye siha. Hii ni dawa ya kichwa ambayo imetengenezwa za kutumia kiliniki.

Hii ni soko, soko lenyewe lina bidhaa za miti, hizi ni mizizi inayotokana na miti, muuzaji anafanya biashara ya uuzaji wa miti ile kwa manufaa yeyote ile kama la kutibu magonjwa yeyote.

Huyu ni daktari na mhidumiwa, mhudumiwa anaonyeshwa kwamba anafunzwa na daktari kurudi katika hali ya maisha yake ya kawaida, anaonyeshwa kuwa alipooza kutokana na ajali ya barabara ama ajali lolote.

Hapa ni kwenye wadi katika hosiptali, hapa watu walioumia katika ajali yeyote ile kama ya barabara, moto ama maji wanasaidiwa huku. Tunaona madaktari na walio na aproni.

Huyu ni mgonjwa aliye na dawa kwenye mkono lake na kitabu cha hospitali, mgonjwa anaonekana kuwa na ukosefu wa afya kabisaa katika mwili lake, tunaonyeshwa kwamba anaugua kutoka ugonjwa wa ukimwi. Dawa yenyewe inaweza kua kumsaidia kwa afya ya kila siku.